Ni mazingira ya shambani ambapo mwanaume ameshikilia pampu ya maji na kuvalia vazi ya rangi ya manjano pamoja na miwani inayo mkinga kutoka kwa maji hayo yenye dawa.

Ni watoto wawili, mmoja ambaye ni mkubwa kidogo mwenye jinsia ya kike na mwingine mdogo wa jinsia ya kiume, wanao nawa kutoka kwa tanki nyekundu.

Tunamwona mtoto mmoja mwenye jinsia ya kiume aliyesimama kando ya ghorofa kubwa ambayo imeanguka na kuporomoka. Kijana huyu anaonekana kudhoofika sana kutokana na jua kali. Nyuma yake kuna mti ama kichaka kidogo.

Ni wanawake wawili, mmoja anaonekana kuwa ndani ya shimo ilhali mwingine amesimama na kuegemea vibuyu viwili. Wanawake hawa wanaonekana kusemezana na kuongea, mmoja akinyooshea mwingine kitu ambacho kinaonekana kubeba maji.

Mazingira ya hospitali ambapo nesi amevaa nguo ya rangi ya samawati na kushikilia mtoto mkononi. Nesi huyo anaangalia huyu mtoto kwa makini.

Ni wanawake wawili wanaoonekana kuvaa vazi la rangi nyeupe pamoja na barakoa ambapo wanashona barakoa zingine nyingi kutumia mashini ya cherehani.

Ni watu wanne wanaotembea ndani ya maji. Maji hayo yanaonekana kuwa ya mvua na yako barabarani. Watu hao wawili wao wamebeba viatu vyao mikononi na wanakaa kana kwamba wanaangalia hayo maji.

Ni daktari aliyevaa vazi la rangi nyeupe pamoja na mwanamke aliyevaa vazi la rangi ya waridi aliyebeba mtoto. Daktari huyo anaonekana kumpatia mtoto huyo dawa huku mwanamke akitazama.

Ni mazingira ya hospitali ambapo manesi wawili wenye jinsia ya kike ambao wamevaa barakoa wanashughulikia mtoto mchanga.

Mazingira ya hospitali ambapo daktari mwenye jinsia ya kike, anaonekana kuangalia kwa makini mdomo wa mwanaume aliyelala chini na kufungua mdomo wake, ambapo anaonekana kana kwamba anautibu. Mwanaume huyo amevaa miwani.